Uganga ni biashara kwa hivyo waganga hutumia na mabango kuandika nambari zao na kazi wanaoifanya kwa sababu kuna wale watu ambao kazi yao ni kuaminia sana kwamba uganga unaweza kuwasaidia wanapokuwa na shida.

Jambo la kushangaza sana kuwa katika taifa letu, kuna hospitali za umma na hizi hospitali za umma huwa zinajaa sana na watu, unapata vitanda imejaa kabisaa na wageni pia wamejaa. Hii inasababisha urahisi wa uambukizi wa magonjwa kutoka kwa mmoja hadi mwingine.

Ugonjwa wa ukimwi una kinga na pia kuna dawa ambazo tunapea wale walioathirika na hii ugonjwa. Kwa hivyo tunafaa tujifunze kwamba tusinyamaze na hii neno. Kwa sababu hii ni ugonjwa ambayo ukiona tukiongelelea tunazidi kupata suluhisho zaidi.

Binadamu kwa kawaida huenda choo. Na hizi uchafu zao ambazo zinakuwa chooni, hutolewa na hupelekwa mahali ambapo hutumiwa kwa sababu moja au nyingine. Kwa hivyo hizi uchafu, lazima zibebwe. Na haziwezi bebwa na lori, zinabebwa na hii gari tunaita Egzosta .

Watu wengi wanaamini kwamba wanaume wasiokuwa na nguvu za kiume wanaweza kuziongeza kutumia dawa za miti shamba kwa hivyo wengi wameingia katika biashara ya kuuza madawa na kuwalaghai watu kuwa inawapa nguvu za kiume.

Magonjwa ya yellow fever hutatiza sana haswa watoto, kwa hivyo wazazi wanafaa kuhakikisha kwamba wanapeleka watoto wao wa umri mdogo kwa hospitali ili wapate kuchanjiwa.

Mwanamke anapokua mjamzito, anahimizwa kwamba aende kliniki kila mwezi. Anapoenda huko anapewa dawa ya Folic Acid na Iron ambayo inasaidia mtoto kwa kumea nywele, kumea makucha na vinginevyo.

Unapoona mtoto wako na vipele mwilini inawesa kuwa ni sababu moja au nyingi, inaweza kuwa ni measles ,inaweza kuwa ni chicken box , inaweza kuwa ni magonjwa mengine mengi, kwa hivyo chambo la busara la kufanya ni kuchukua huyu mtoto wako na kumbeleka hospitalini apimwe na daktari ijulikane kuwa shida iko wapi.

Ukosefu wa maji kwa kaunti kadhaa kama zile za Turkana ni shida kubwa kwa jamii ya watu wanaoishi huko kwa sababu ukikosa maji ina maanisha huwezi pika, huwezi ukaoga na huwezi fanya jambo lolote linalohitaji maji. Hii inaleta vifo, magonjwa na vitu vingi ambavyo havifai.

Chanjo ya corona ilisaidia sana kuzuia kuendelea kwa maambukizi ya corona katika taifa letu. Watu wengi walienda katika hizi chanjo, na hii ilikuwa ya manufaa sana kwa taifa mzima na kwa vijiji vidogo vidogo.

Watu wengi hudhania wakati maisha yao yanaenda mrama, wanafaa watafute usaidizi wa waganga. Wengine wanapokosa kazi, wanapokua wagonjwa wanadhani suluhisho ni waganga. Kwa hivo wao hubeba pesa zao na mali yao kuwapelekea waganga wakidhani watawasaidia.

Furaha inayokuwa kati ya watoto wenye wanakaribia umri haswa wanapocheza. Ni furaha ili yenye hakuna kipimo sababu hawa watoto wanapotangamana wanapata kuwa wanafunzana vitu ambavyo hawajakua wakijua na hii inaleta furaha mingi.

Wakati wa corona tulikua tunahimiza kwamba tutumie barakoa zetu, tuzivae kwa sababu barakoa ilikua inazuia hewa kutoka kwa mtu mwengine, kuenda kwa mtu mwengine. Juu corona ilikua inatembea kwa hewa.

Kila boma, na kila shule, na jengo lolote lile linapaswa liwe na choo. Na ukiwa na choo, hakikisha kwamba hapo kwenye choo kuna maji safi ya kunawia. Mtu anapotoka msalani, anatumia hayo maji.

Mvua inaponyesha kwa wingi inaleta mafuriko na mafuriko ni changamoto kwa sababu unapata kuna wakati maji yenyewe yanaingia mpaka kwa nyumba. Kwa hivo wewe kama mwenye nyumba unakua na kazi ya kuanza kuchota haya maji kuyatoa katika nyumba yako. Hili ni tatizo kubwa sana katika nchi zetu.

Vipele mwilini vinaweza kuwa kwa sababu moja au nyingine, kwa hivyo, madaktari wanapohudumia wagonjwa walio na vipele wanafaa wajichunge kabisa, wavae kama vile glovu, ndiposa hizo vipele visiwache wao pia wakiwa wameambukizwa.

Maji ni afya, na mahali pasipokuwa na maji, watu wa huko hawakui na furaha. Lakini unapoenda katika mji ama jiji ambalo liko na maji, utagundua kwamba watu wengi wako na furaha na tabasamu kwa sababu hii ni kigezo muhimu kwa maisha.

Kuna huu ugonjwa tunaita Measles . Measles huleta vipele vidogo vidogo mwilini ambavyo vinawasha. Kwa hivyo watu wanahimizwa kupeleka watoto wao hospitalini wapewe chanjo kwa sababu measles nayo hutembea kutoka kwa mtoto mmoja hadi mwingine kwa urahisi sana.

Mafuriko yanaleta maafa, pia yanaleta kutatiza masomo, kutatiza shughuli mbalimbali kama ukulima, ujenzi, kazi zile za kuletea watu fedha, pia mafuriko huleta magonjwa ya zinaa kama vile Kolera, Taifoid na yanaleta uchafu mwingi na kuharibu mimea katika jamii.

Mama, walio na watoto wadogo, wanatiwa mkazo ya kwamba wapeleke watoto wao katika kliniki kama bado ni wadogo, ili waweze kupata chanjo zile zinazowasaidia wasikuwe na magonjwa, kama zile za polio na diptheria .

Baadhi ya watu wanaokuwa na shida mbalimbali kama magonjwa, kukosa kazi na hawamjui Mungu, wanaaminia sana katika uganga, wanaenda kwa watu ambao wanadhani ya kuwa wanaweza kuwasaidia kufikiria ama ata kuwapa kazi

Chanjo ni muhimu katika afya ya watoto. Pia ni muhimu kwa taifa letu kwa kuwa inafanya magonjwa yasienee. Tena wauguzi wanapofanya hii chanjo wanafaa wahakikishe kwamba wamejikinga, wamevaa glovu ambazo zitafanya virusi visiwaendee na visiwaambukize.

Wakunga ni watu wa muhimu katika afya ya mtoto na afya ya mama. Wakati mtoto anapozaliwa, mkunga anamchukua anamwangalia aone kama huyu mtoto ako sawa mwili wake uko sawa ako na afya njema. Iwapo kuna tatizo ama amezaliwa na kilo kidogo anapelekwa kwa mahali tunaita Nasari ambapo atakaa hapo hadi daktari waone kuwa ako sawa